Cheti moja ya karatasi ya mwanafunzi na inaonekana kuwa ameandika maagizo yaliyotakikana na yamesahihishwa, kuna mchoro wa caterpillar kuna mchoro wa alligator nambari tofauti, kuonyesha kuwa amefanya hesabu na akapata zote na kusahihishwa na kalamu nyekundu.

Chumba cha kusomea, kuna kitu iliyo nje nya mlango moja, kuna mlango, vitu vilivyofungwa na madirisha zingine zimefunguliwa. Kuna rangi nyeupe juu ya meza zilizoegemea, chuma nyeusi, kuna nyasi na kuna paipu iliyo chini ya nyasi mbele ya jumba hilo la mabati nyekundu.

Mtu mmoja anaonekana kuwa ako juu ya maji na kuna pahali anatumia kuendesha maji mashine za kimaji. Kuna wheelchair iliyo juu ya mashine iliyo kuonyesha kuwa ni mlemavu. Kuna miti iliyo kando ya mto huu pahali pa kuogelea. Kuna miti iliyokauka na kuna ingine imeekwa na kijani.

Ukuta fulani wa round umeshikilia kuonyesha alama ya high school office alama inaonyesha maagizo pahali high school office iko. Kuna mimea aliyokando ya poster hiyo, kuna mahindi iliyokatika shamba la mimea ya kijani yaliyomea upande wa.

Kitabu kimeandikwa nyota ya kisawahili kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili. Imechora alama ya watu wawili wamepanda juu ya farasi na pahali pameandikwa kimeidhinishwa na KICD JKF . Kimeonyeesha mkono ya binadamu na jumba flani chini yake.

Kuna laptopu juu ya meza imeandikwa dell ni nyeusi, meza yenyewe ni nyeupe, kuna mashini zilizo chini ya meza, makamba, mawaya, kuna ukuta na laptopu yenyewe imeandikwa NC5 dell chini yake kuna clipboard iliyo refu hapo.

Mchezaji aliyevalia shati ya Kenya na longi na kinyasa nyekundu na soksi nyekundu aliyekosa mguu moja kuonyesha kuwa ana ulemavu na anacheza mpira, amebeba mikono yake katika vitu vyake vya kutembea na uwanja wa kupigia mpira uko nyuma yake na pataye nyeusi.

Pahali pa watoto kuchezea, kuna nyumba iliyo kando hapo iko na msalaba juu, inakaa kuonekana kuwa ni kanisa. Kuna pahali pa kuchezea, imezunguka kama nyoka; kuna pahali pa kuchezea chuma iliyo na rangi nyekundu na nyeupe, hiyo ingine iko na rangi ya kijani na miti imesimama nyuma ya chuma hizo. Kuna iliyo na taya nyuma yake, na taya ya chuma na ni...

Kitabu ya kiswahili cha nyota ya kiswahili kidato cha pili, ni kitabu cha wanafunzi wa gredi ya pili kuna mchoro wa punda wa farasi, wote wawili wamepanda farasi hizi na kuna mkono wa binadamu ulioshika kitabu iliyoandikwa KCB hapo kwa meza.

Kuna bodi moja inayoonyesha imeandikwa agenda, venue, date na participation , na events zenyewe. Kuna soketi mbili zilizo chini ya whiteboard yenyewe. Kuna pahali panaonyesha mashine nyeusi na boksi iliyo chini.

Nyumba ya shule mlango na dirisha iko wazi kuna moja iliyofungwa na kuna taa iliyo juu yake na paipu iliyoko mbele imeekwa katikati ya nyasi. Kuna taya za rangi ya kijivu na mlango pia ni rangi ya kijivu na mabati nyekundu.

Kuonyesha mwanafunzi mmoja wa Kenya amekalia wheelchair imeandikwa "PARIS 2024 QUALIFIED". Nambari nyuma yake kuna kamba iliyofunguliwa nyuma ya chuma fulani, amevalia kofia na amevalia shati imeandikwa Kenya kuonyesha kuwa ni mshuhudu mmoja aliyequalify kuenda PARIS 2024 .

Mchezaji wa Kenya Gate 67 EDF Kimani amefungwa na maski katika uso wake. Mwingine amemshikilia mkono na amevalia saa. Kuna mwingine alibeba bendera ya nchi ingine na ameandikwa Nike amevalia miwani kuonyesha kuwa wamehudhuria katika mchezo fulani na wamefurahia kushinda.

Chumba cha shule kuonyesha kuwa chuma moja pahali pa kuweka Flag ya Kenya na Flag ya shule yenyewe. Afisi imefungwa. Kuna mkebe ya kuekea uchafu iliyo mbele ya ofisi hiyo. Dirisha zingine zimefunguliwa na kuna mabati inayoonekana kuwa ni nyekundu na alama nyeusi imepakwa katika mbao, rangi ya kijivu na ukuta wa mawe.

Mchanga kadhaa na kuna chuma zilizowekwa hapa kando za watoto kuchezea. Kuna chuma zingine zilizo nyuma za kuchezea za kuinua wakati wa gym . Kuna miti hapo yenye rangi ya iliyo nzuri. Kuna chuma zilizopakwa rangi nyekundu na nyeupe na kuna hizo vitu za kukalia katika kuzunguka wakati wa kucheza.

Chati za wanafunzi vya kuchorea. Chati hizo zimezungushwa, kuna chati ya nyeupe, kuna nyekundu, kuna ya purple , kuna ya pink , kuna ya buluu. Chati hizo zimezungushwa katika begi fulani na mlango ya nyeupe hapo, kuna cupboard iliyo hapo juu na rangi nyeusi nyuma ya chati hizo.

Perimeter inayotumiwa kupima na clipboard inayotumika kuchora mvulana katika ukuta. Ukuta wenyewe ni wa nyeupe na kuna tiles zilikuwa pale kuonyesha kuwa ukuta ulikuwa unapimwa na hio ruler iliyo hapo juu na kuna clipboard iliyo ya kijivu.

Pahali pa kusomea chumba za darasa zimefungwa milango, milango nyekundu, kuna mimea yaliopangwa hapo flower nzuri, kuna ukuta uliojengwa na mawe, na kuna chuma zilizozunguka darasa hilo ili kuzuia watu kuanguka kutoka katika ghorofa juu.

Taki moja iliyo kando ya pahali pameandikwa fire assembly point . Kuonyesha kuwa kuna jumba la fire assembly point kando ya tanki hilo. Tanki la maji lililowekwa plaster chini yake. Na kuna nyasi zilizo chini ya tanki hilo. Na pahali pametolewa nyasi hizo chini ya tanki hizo kuzuia uchafu wa maji. Kuna pahali kuna mmea kando ya tank .

Waendeshaji wawili wa baiskeli wanaendesha baiskeli. Wamevalia vitu vya mavazi ya kuendesha baiskeli ya mashindano, wamejifunga salama. Wamevaa viatu za kuchezea na kuendesha baiskeli, wamevaa glavu katika mikono na kofia lao la helmeti la kukinga kuumia wakati wameanguka. Baiskeli iko na alama nyeusi na nyekundu na alama ya Kenya, wamevalia sare zilizoandikwa Kenya.

Chati ya watoto wadogo imeandikwa play, learn and grow together inaonyesha mikono ya binadamu kuonyesha jinsi mwanafunzi anavyosoma. Kuna mtoto mdogo ya cartoon imechorwa hapo, kuonyesha mkono wake ameinua side ya left na mwengine ameinua side ya right na kuna picha za michoro ya cartoon zilizo juu ya alama hii.

Bodi ya maagizo ya shule imeandikwa in our school, we obey the rules, we work as a team, we respect each other, we chase our dreams, we do healthy competition, we follow instruction, we obey teachers, we keep time na kuna maelezo hapo chini we are family imebandikwa katika ukuta moja ya ubao.

Moja anayeonekana akitumiwa wheelchair ya ulimwengu amevalia shati nyeusi na wako katika kiwanja cha kukimbia. Mguu wa gari ni nne na mikono yake ikipatikana mikono ya gari hilo na kuna taai zinazowaka nakuna alama ya kuteam kando yake ya uwanja wa kuchezea.

Kitabu cha kitambo sana cha Hydin Richards Junior English two, New Edition iliyotumika kitambo na wanafunzi waliosaoma kitambo. Ina mchoroo ya flower .Kuna mtu aliyeishikilia. Kuna mimea iliyochorwa na new edition hapo chini yake.

Mlango mmoja uliozeeka unaonekana kuwa umefunguliwa kidogo, inaonyesha kuwa ni chumba fulani cha kufanyia kitu muhimu fulani, umejaribu kuharibika na umezeeka sana, una rangi ya kuhudhuria na zingine zimeharibika chini chini yake, kuonyesha kuwa ni mlango wa chumba unaostahili shule fulani au pahali pa kuhudumia wateja fulani.

Kijumba cha wanafunzi pahali pa kusomea vidonge za nursery . Kuna pahali pamechorwa girrafe na wengine wamechorwa nyani na kuna ndovu zilizochorwa katika ukuta huo kuonyesha kuwa kuna usomaji wa wanyama katika shule hii na kuna miti iliyonyuma ya darasa hizo.

Darasa moja kuonyesha kuwa kuna pahali pa masomo panaendelea. Kuna karatasi zilizo juu na pahali pameandikwa Christian School Assessment . Kuna chati zilizo juu ya ukuta. Kuna curtani katika dirisha na kuna viti vya kukalia na locker zao darasani humo.

Mlango nyekundu iko na alama nyeupe imeandikwa kitu fulani inaonekana kuwa ni mlango ya ofisi fulani, kuna kioo juu, kuna chuma nyeusi iliyo hapo mbele na ukuta wa mlango ni wa mawe zilizojengwa, haijapakwa rangi, mlango yenyewe ina kioo inaonyesha miti mbele yake.

Watu walio katika maji ya Boti wamo Katika machini fulani wamevalia wakona kiti ya wheelchair , kuna waliovalia nguo nyekundu na kuna wavulana wawili na mimea ya kijani yaliyomea vizuri.

Ambayo ina mimea ya flower inayotumiwa ku decorate nyumba na baluni kadhaa nyeupe na ya kijani, kuna pahali kumeandikwa KCDC kuonyesha kuwa ni Kenya society for the deaf children deaf hearing center .

Wachezaji wanajaribu kukimbia ni kama waliofurahi. Wawili wanaruka wamevalia long'i na shati. Mmoja amevalia truck suit na shati na amevalia miwani. Mwingine amekaa chini. Kuna viti vya plastiki hapo mbele na vingine viko kando na kuna mimea iliyokupadwa na ukuta.

Darasa linaonyeshwa hapo kuwa kuna loka moja, loka mbili zilizo ndani na curtain zinaonyeshwa katika dirisha na kiti na loka moja, kiti iko chini yake. Loka zenyewe zimezeeka na kuna simiti chini nyekundu na nyeupe.

Nyumba iliyo na kiti, kuna mashine moja, kuna tissue na faili juu ya mashine hilo. Mlango imefungwa, kuna kompyuta juu ya meza na makaratasi nyeupe. Kuna keyboards kando na kuna extension zingine zimewekwa juu ya kiti za kutumia katika kompyuta hizo.

Watatu walio uwanjani wakona ulemavu lakini wanajaribu kutembea vizuri , na hizi vitu vyao vya walemavu. Kuna mmoja anayejaribu kuwaonyesha jinsi ya kutembea amevalia kinyasa nyeusi na shati nyekundu iliyo na alama nyeupe na, walemavu hawa wamevalia soksi nyeupe katika mguu mmoja inayo fanya .Kuna mmoja aliye kando haonekani uso lakini

Wachezaji Kimani, Nissan na Santos wanakimbia. Wamefunga vitu na macho. Nissan hajafunga macho na wamevaa shati nyeusi na mwingine amevaa viatu za kijani. Wanakimbia kuonyesha kuwa mshindaji ni Kenya Kimani.

Holi moja inakaa holi ya chumba wanafunzi kusomea na viti ndani yake. Viti vya mbao na chini yake ni chuma. Dirisha imefunguliwa kuna bodi moja ya white board . Kuna kompyuta zilizonyuma na viti vingine nyeusi zilizonyuma.

Mlango imeandika grade one c na imeandikwa teacher Agnes welcome kuonyesha kuwa ni mlango nyekundu ambapo kuna mtu anakaa ndani. Kuna chuma iliyo juu ya grade one c inaonekana kuna picha ya Agnes imeandikwa rangi ya nyeusi na karatasi ni nyeupe.

Wachezaji wa mbio wanakimbi wanaonekana kukimbia. Kuna nyasi ya kijani. Kuna majina yao Samuel Mashai right with his guide Jean. Nationality yao ni Kenya na miaka yao ya kuzaliwa inaonekana. Kuna mchezaji ambaye mkono yake inaonekana hapo kando lakini wanaoonekana ni wawili waliovalia shati nyeusi.

Mwanamke mmoja aliyekatika gym amekaa juu ya mashine nyekundu na chuma anazotumia ziko hapo nyuma za nyeusi. Chini kuna taya anazozungusha amekaa ni kama mwenye aliyeshinda na anayetaka kuongeza weight .

Wachezaji wawili wameshikilia bendera ya Kenya, wameiweka kwa mgongo zao, ni kama wanawasherehekea, nyuma kuna ukuta ulio na kitu ya uchezaji, jina yake imeandikwa Nancy Chelagat Koech, na pahali anapotokea, na nyuma kuna alama, kuna rangi nyekundu nyuma yao.

Wachezaji walemavu uwanjani na mpira mmoja. Wachezaji wana mguu moja wengine wakona vitu vya kutembea ili kuwasaidia kutembea. Uwanja una mchanga wa kidhurungi, hakuna nyasi. Kuna ukuta ulio nyuma ya uwanja huo na nyumba zingine zilizo nyuma na kuna miti.

Wanaonekana kuwa Wamasai waliokuja kusherehekea uhuru wa Kenya. Wengine wamekaliwa viti vyao vya wheelchair ambao hawajiwezi. Wanajaribu kusukumwa na kusherehekea ungano mmoja wa walio na magonjwa kadhaa ya disability Kenya.

Binadamu amakaa katika kiti ya wheelchair kuonyesha kuwa hawezi kutembea bila kutumia kiti hilo. Amebeba vitabu kadhaa, amefuga saa kwenye mkono, amevalia shati na ingine nje. Anajaribu kuguza mguu ya wheelchair ili isonge.

Nyumba lenye stairs nyingi pahali paa kupitia, Nyasi ya kijani. Kuna maua iliyotengenezwa vizuri. Nyumba inakaa ya kijeru , chuma ni nyeusi ya stairs na kuna.

Mlango inaonekana kuandikwa picha imeandikwa when you enter this room, learning is fun, cooperation is expected, a positive attitude and mutual respect are part of everything we do and say . Mlango ilo limepakwa rangi nyekundu na picha hilo linaonyesha kuwa ni nyeupe na inamaanisha welcome .

Juu ya meza kuna vitabu ya computer science Longhorn gredi ya saba. Kuna faili hapo juu. Faili ya kichungwa, meza ya kijivu iliyonastadi nyeusi na charger nyeusi chini ya meza.

Washabiki wamevalia nguo nyekundu, na mitego ya kimaasai, imeandikwa timu ya Kenya. Walio kwenye wheelchair ambao wawezi kutembea, kuna wanao wasaidia, wengine wamevalia kofia nyeusi, wengine wamebeba bendera ya Kenya na wengine wamevalia viatu nyeupe na mikono yenye mifano ya timu ya Kenya.